Wakimbiaji wanafaa wakimbie na nchi yao , wengine wanafaa wakimbie kwa ajili ya nchi ili watu wa nchi yao wawe wamefurahia.

Wakimbiaji wanafaa wapewe vifaa vya kuvalia nguo na mahali pa kufanya mazoezi ili wakue tayari kukimbia pia wanafaa wapewe

Walemavu pia wanahitaji kufanyiwa wafurahie ambapo wanaweza pewa vitu vya kuchezwa kwa ajili pia wao wanahitaji wafurahie kama wanadamu wengine. Wanafaa wapewe kila aina ya ambacho inachofurahisha wao.

Tarakilishi ama kompyuta inasaidia sana watu wengi, kama vile watu ambao wanaosoma mambo ya teknolojia ya kisasa, na hii inasaidia watu kwa kusomesha.

Shule siku hizi kuwa wanakuwa noma sana, kwa sababu watu huwa wanasoma vitu mbali kwa darasa la saba. Wakati kama huu sisi tulikuwa tukisomea vitu chinichini.

Watu wa kompyuta wanafa wapewe vifaa vya kutosha ili wapate elimu bora na kusaidia na jamii. Wanafaa wapewe mahali safi pa kusomea.

Vitabu inafaa zitunzwe na viwekwe mahali bora ili watu wa nyuma watumie na kuweka vitabu mahali nzuri inaweza kuachwa mahali kwa muda mrefu bila kuharibika .

Watoto wadogo wanafaa wapelekwe mahali pa kuchezea ili wakuwe na furaha ya kutosha, kwa maana ukipeleka mtoto mahali kama hizi hawezi akasahau.

Wakimbiaji wanafaa wapewe na wazingatiwe na wapewe mawaidha ili wakimbie, lakini watu wakikosa kupewa wanaweza enda kwa nchi ingine na wakimbie hiyo nchi zingine.

Usafi ni kitu muhimu sana. Kila mtu anafaa awe na usafi kwenye nyumba, kwenye chooni na kila mahali ambapo watu wanaishi kama vile madarasa, sokoni, wote wanahitaji kufanya usafi.

Vifaa hivi vya kuandika vitu zimejaa sana kwenye sokoni, watu wengi hutumia hizi vifaa vya kuandika au maandiko kwa kutumia mahali ambapo wanaofanyia kazi.

Wachezaji ambao wanaochezea nchi hii kama wenye wa kucheza kandanda wenye wa kukimbia wote wanafaa wafanye mazoezi kila siku. Wapewe mazoezi ya kutosha ili wakuwe tayari kwa kushindana na watu wengine.

Watu wanafaa wategeneze na wafanye usafi kwa sababu usafi ni kitu muhimu sana. Watu ufaa kupanga viti kwenye madarasa ama kwa nyumba.

Uwanja kuu wa Kenya wa Kasarani umetegenezwa sana. Watu wengi uweza kuhudhuria pale na kushuhudia michezo mbalimbali kama vile kandanda na michezo mingine mingi.

Mahali pa kusomewa inafaa kuwa mahali ambayo inawezang'ara mmahali ambapo kuna usafi, ili watu wapate elimu, na wasomee bila kupata ugonjwa wowote.